Zizini katika sehemu panapokamuliwa ng'ombe. Kuna ng'ombe mweusi mwenye madoadoa mweupe anayekamuliwa na mkulima wa kiume. Maziwa haya yanakamuliwa yakiwekwa katika ndoo ya chuma. Sakafu ya zizi hili inaonekana kuwa safi, kwa umbali kuna ng'ombe wengine wanaoonekana.

Sokoni katika kibanda panapouzwa mazao ya shambani. Kuna ndizi Kwa wingi ambazo zimeiva vizuri, ndizi hizi ni ndizi ndogo tamu. Kuna muuzaji Kando ambaye ameinua mojawapo ya ndizi zile akizuonyesha.

Ni shambani ambapo kuna mimea ya mahindi, mahindi haya yanaonekana kutokua na afya nzuri hii ni kwa sababu mahindi haya yameadhirika kutokana na ugonjwa fulani ambao mara nyingi huletwa na baridi jingi.

Zizini katika sehemu panapo kamuliwa ng'ombe. Kuna ng'ombe watatu wanaokamuliwa kwa sasa. Ng'ombe hawa ni wakubwa wa rangi nyeusi ikiwemo na rangi nyeupe pia. Ng'ombe hawa wanakamuliwa kwa njia ya kisasa kwa kutumia mitambo spesheli ya kuwakamua. Wanapokamuliwa maziwa yake yanaingizwa katika mitungi mbalimbali iliyokando. Kuna wakulima wawili wanaoongoza shughuli hiyo.

Shambani ambapo kuna mimea ya ndizi. Mimimea hii imetoa mazao mazuri. Ndizi zake ni ndizi kubwa-kubwa, ndizi ambazo tayari zimekomaa na ziko tayari kuchumwa. ndizi hizi zimeweza mimea hii ya ndizi imeweza kupangika kwa njia ilio nzuri.

Shambani palipo na ndizi. Ndizi hizi zimepandwa katika sehemu ya juu ambapo kando kando yake kuna mitaro. Mama ambaye amevaa tisheti nyeusi anaonekana akipanda kitu katika sehemu hiyo. Sehemu ya nyuma kabisa kuna nyumba ambayo ina ukuta za matope.

Hapa ni barabarani na kuna vifaa mbalimbali vinanyotumika kufanya usafiri. Kinachoonekana kwa vizuri zaidi ni pikipiki. Pikipiki hii inaonekana kubeba mikebe ya maziwa na mizigo mingine.

Ni jikoni ambapo kumeninginizwa mahindi, katika kamba. Mahindi haya yanaonekana kukaushwa kwa kutumia mbinu ya asili kwa kutumia moshi na joto la jikoni, kando kando pale jikoni kuna kibuyu ambacho ni cha mafuta.

Sehemu ya zizi, katika sehemu hii kuna mkulima ambaye ananyunyuzia ng'ombe wake dawa.Ng'ombe huyu ni mweusi mwenye madoadoa meupe. Mkulima huyu amejivika katika mavazi rasmi yanayomzuia kutokana na madhara ya dawa ile mavazi yale mengi yako katika rangi ya manjano.

Ng'ombe aliyefungwa katika mti. Ng'ombe huyu ni mweusi mwenye madoadoa meupe. Ng'ombe huyu, anaonekana kuwa na vidonda kuanzia sehemu ya kichwa, sehemu ya tumbo hadi sehemu ya miguu. Vidonda hivi ni vingi, kila mahali. Miongoni mwa vidonda hivi, vinaonekana kuanza kukaukakauka.

Sokoni katika sehemu panapouzwa mazao ya shambani, kuna ndizi ambazo zimepangwa chini kwa wingi. Ndizi hizi zinaonekana kukomaa. Kuna watu wengi wa kike ambao wako katika sehemu hii, mmojawapo anaonekana kukata ndizi kutoka kwa mkunga wake.

Sehemu ya nje langoni katika duka panapouzwa na kununuliwa maziwa ya ng'ombe wateja kadhaa wa kiume wamesimama lango hilo wakingoja kuhudumiwa, sehemu ya ndani kuna mhudumu wa kiume ambaye amesimama katika mojawapo ya chombo cha kuuzia maziwa yaani Milk ATM sehemu ya nje kabisa kuna mitungi kadhaa ya maziwa.

Zao la kilimo lililo shambani, zao hili ni ndizi. Ndizi yenyewe imekomaa vizuri ni kubwa na iko tayari kuchumwa. Mgomba wa ndizi hii umeshikiliwa na miti ili usiweze kuanguka kutokana na ukubwa wa ndizi hii.

Mimea iliyo shambani mimea hii ni ndizi ambazo bado ni changa, ndizi hizi zimepandwa katika laini kumetumika mbinu ya kisasa, ambapo mbolea inawekwa kwa karibu sana pia kuna paipu kati kati amabazo zinatumika kunyunyiza maji.

Shambani katika sehemu palipopandwa mimea ya ndizi, kuna ndizi nyingi ambazo tayari zimeshavunwa. Ndizi hizi ni kubwa na zimekomaa vizuri, zimepangwa juu moja baada ya nyingine.

Mikunga ya ndizi iliyokua vizuri imeshona mikunga ni mitatu ndizi hizi ni ndizi za aina ya kuivisha ndizi hizo zimekomaa vizuri , ziko tayari kuchunwa.

Sokoni katika kibanda panapouzwa mazao ya shambani. Mazao hayo ni ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuiva Sana na kuchakaa. Mwuuzaji amesimama kando, amevaa fulana ya kijani kibichi. Kuna mwanamke aliyekaa kando pia , ambaye anachungulia kwa umbali.

Sehemu ya shambani ambapo pamepandwa ndizi, kuna ndizi nyingi ambazo zinavunwa na kupangwa chini, ndizi hizi zimewekelewa katika matawi ya ndizi hizo. Watu watatu wanazikagua ndizi hizo wawili wakiwa wa kiume na moja wa kike.

Mkunga wa ndizi, mkunga huu una ndizi ambazo zimekomaa na zimeiva vizuri, ndizi hizi ni nzuri na zenye afya. Mkunga huu umeninginizwa na mtu ambaye ameushikilia na mkono mmoja, ndizi hizi zinaonekana kuwa tamu sana.

Mwanaume wa asili ya kiafrika. Mwanaume huyu anaonekana kuonyesha namna ambayo amebambua maganda kutoka kwa ndizi amefurahia sana. Kando yake mna ndizi zingine ambazo hazijabambuliwa maganda.

Ni katika sehemu panapokamuliwa ngombe kuna mkulima wa kiume mwenye umri wa makamu anayemkamua ngombe , mkulima huyo anamkamua ngombe mkubwa wa maziwa mweusi ,ngombe huyo ana matiti makubwa kuonyesha kwamba anazalisha maziwa mengi.

Ng'ombe wanaoingia sehemu ya kunyunyuziwa dawa. Ng'ombe hawa ni wawili, na wanaonekana kuwa wa gredi. Kuna watu wawili, ambao wanawezesha shughuli hiyo kufanyika, mmoja wa kiume, na mwingine wa kike.

Mwanaume aliyeinama anadondoa mahindi akikanyaga chini. Mahindi haya ni mengi ila kuna mengine yanaonekana kuharibika kama lile aliloshika mkononi. Linaonekana kuoza kutokana na baridi ya kutokauka vizuri. Kuna mengine chini na yanaonekana kuwa na shida hiyo hiyo.

Shambani ambapo kuna matokeo mazuri ya ukulima. Kuna ndizi ambazo zimepangwa katika laini mbili. Ndizi hizi zimekomaa vizuri. Ndizi hizi ni kubwa. Kuna mkulima ambaye amesimama katikati akiangalia na kukagua mazao yake.

Shambani ambapo kuna mimea michanga. Mimea hii ni ndizi. Ndizi hizi zimepangwa katika laini nzuri zinanyunyiziwa pia maji ili kutokana na pipu za maji ambazo zinazopita karibu na mimea hii.

Ng'ombe walio katika sehemu kunakotupwa uchafu. Ng'ombe hao wanatafuta chakula katika sehemu hii. Sehemu hii ina uchafu wa aina mbalimbali. Kwa mfano kuna karatasi za nailoni miongoni mwa uchafu mwingine.

Ndani ya zizi ambapo kuna ng'ombe wa kukamwa maziwa wanne, ng'ombe hawa ni weusi wenye madoadoa meupe, wapo karibu na sehemu ambapo wanakunywia maji, ng'ombe hawa wameekewa vitu vya kuwatambulisha maskioni.

Ndizi mbili zilizowekwa mezani. Ndizi hizi zimeiva. Ndizi hizi zimekomaa vizuri hadi kwamba zimepasuka. Moja wapo ya ndizi ni kubwa kuliko nyingine. Ndizi hizi hazijaning'inizwa mahali popote.

Shambani, shamba hili ni shamba la ndizi, katika shamba hili ndizi zimepandwa ambazo zinaendelea kumea vizuri, kuna afisa wa kilimo ambaye anafanya upimaji katika shamba lenyewe.

Ndizi iliyobambuliwa maganda, ndizi hii ni mbichi na imeshikwa mkononi, kando yake kuna maganda yaliyotolewa kwa hio ndizi tayari, pia kando yake kuna ndizi ambazo bado hazijatolewa maganda. Ndizi hizo zaonekana kwamba zimeyauka kidogo.

Katika sehemu ambapo pana mazao ya shambani, mazao haya ni ndizi zilizopangwa chini , ndizi hizi zaonekana kutokamaa vizuri zimekatakatwa kwa wingi zingine zimeyolewa katika mikunga yake zingine bado zimeshikilia mikunga yake .

Shambani ambapo kuna zao la ukulima, zao lenyenyewe ni ndizi. Ndizi hili ni nzuri, kubwa, refu na inaonekana kukomaa. Ndizi hili ni kubwa kuliko nyingine. Hadi imeweza kushikiliwa na mti kando ili isiweze kuanguka.

Ni shambani ambapo kuna mimea ya mahidi. Mahidi haya ni mchanga. Mahidi haya yanaonekana kuwa na afya nzuri, licha ya kwamba yanaonekana bado hayajapaliliwa kwa sababu mle katikati mna magugu.

Sokoni panapouza mazao ya shambani, mazao yanaonekana katika sehemu hii ni ndizi. Ndizi hizi nyingi zenye afya na zimepangwa katika sehemu moja hadi nyingine. Upande mwingine kunaonekana watu ambao labda wamekuja kuzinunua ndizi hizo.

Sehemu ya shambani palipopandwa ndizi; kuna wanawake wawili wazee wanaoichuma ndizi ambayo imekomaa kutoka kwa mgomba wake. Kuna mke mmoja anakata ilhali mwingine ameshikilia ndizi hii. Mmoja wa wanawake hawa amebebe mtoto mgongoni. Kando katika sehemu ya uwanja ndizi nyingi zimepangwa chini.

Sehemu ya sokoni panapouzwa mazao ya shambani. Mazao haya ni ndizi, kuna mandizi mengi ambayo yamepangwa kutoka upande mmoja hadi mwingine. Mandizi haya yanazushwa kutoka kwa malori mawili. Kuna watu ambao wanafanya kazi hiyo.

Zizini katika sehemu panapokamuliwa ng'ombe Kuna ng'ombe wawili wanao kamuliwa ng'ombe hawa ni weusi wenye madoadoa meupe na Kuna wanaume wawili Kila mmoja akimkama ng'ombe wake kivyake katika sehemu ile nyingine Kuna watu wanaonekana kusimama kushuhudia.

Ng'ombe aliyefungwa katika mtu. Ng'ombe huyu anaonekana kutokuwa na afya nzuri. Hii ni kwa sababu ngozi yake inaonekana kuwa na matatizo. Ngozi ya ng'ombe huyu ina vidonda katika sehemu mbalimbali kuanzia kichwa , sehemu ya tumbo na hata miguu.

Ng'ombe anayekamwa , ng'ombe huyu ni mweusi mwenye madoadoa meupe amefungwa miguu ya nyuma huku akikamuliwa . Anayemkamua ni mwanamke wa umri wa makamu na anatumia mkebe mdogo kukama . katika ukamaji wake anaonekana kutabasamu na kufurahia kutokana na shughuli anayoifanya.

Ndani ya zizi panapofugwa ng'ombe. Kuna ng'ombe wa aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti wanaonekana. Kuna wale weupe kuna wale weusi wenye madoa meupe. Kuna watu wawili katikakati ya zizi hili wanaogagua ng'ombe wanalishwa kwa namna gani. Zizi hili limetengenezwa vizuri kuanzia paa lake adi sehemu ya chini ambapo ng'ombe wanalishwa.

Zao la kilimo. Zao hili ni ndizi, ndizi yenyewe inaonekana kukomaa vizuri, na yenye afya, ndizi yenyewe bado iko mtini na iko tayari kuvunwa sasa.

Sokoni, katika vibanda panapouzwa ndizi. Katika vibanda hivi kuna ndizi za aina mbalimbali. Ndizi hizi zimeiva vizuri. Pale kando, kuna wauzaji wanaouza ndizi hizo, wanaozipanga. Kando yao pia kuna wateja wanaoonekana kwa umbali.

Mwanamke wa umri wa makamu anayechonga ndizi . Ndizi hizi anazichonga na kuziweka sehemu kando . Anafanya uchongaji wake akiwa ameinama vizuri na kutabasamu . Nyuma yake kuna migomba kadhaa ya ndizi iliyosimama.

Katika sehemu ya zizini ambapo kuna ng'ombe anayenyunyiziwa dawa. Ng'ombe huyu ni mweusi na madoadoa meupe. Mkulima anayemnyunyizia dawa amevaa vazi la manjano ikiwemo na kofia ya manjano. Amebeba pampu ya manjano inayomsaidia katika kunyunyizia dawa hiyo.

Zizini katika sehemu panapokamuliwa ng'ombe.Ng'ombe huyu ni mweusi mwenye madodoa meupe. Anakula chakula katika sehemu ya mbele huku sehemu ya nyuma kumeunganishwa mashine inayotumika kumkamua. Mashine hii ina pipu ambazo zinapeleka maziwa ndani ya mtungi.

Mtaalamu wa kilimo anawaelekeza watu kuhusu suala la kilimo. Mtaalamu huyu ni mtaalamu wa masuala ya kilimo cha wanyama au mifugo hasa ng'ombe, kwa sababu mbele yake tunaona mitungi ya kubeba maziwa.

Shambani ambapo kuna zao la ukulima. Zao hili ni ndizi. Ndizi hili yanaonekana kukomaa bado imo mtini, umezingirwa na majani ya ndizi vizuri, Ndizi hii imekomaa na ipo tayari kuchomwa.

Zizini katika sehemu panapokamuliwa ng'ombe. Kuna ng'ombe wawili weusi wenye madoa doa meupe. Ng'ombe hawa wanakamuliwa kwa kutumia mashine. Kuna mikebe ambayo inaweka maziwa na maziwa yale yanawekwa kitaka mikebe hiyo kwa kutumia mipira ambayo imeshikilia matiti ya ng'ombe.

Zizini panafuukuzwa ng'ombe. Katika sehemu hii kuna ndama wanne. Ndama hawa ni weusi wenye madoa doa meupe. Ndama hawa wanaonekana kuwa na afya. Katika sehemu ya mbali, pia kuna ndama na ng'ombe ambao wanaonekana kwa umbali.